Nguzo ndefu za umeme, zimepangwa kwa mstari kando ya daraja, zikipitisha nyaya kwa ustadi na kusambaza umeme kwa maeneo ya jirani, watu wanapita kwa utulivu na miti mirefu imestawi vizuri pembezoni, huku nyasi fupi zimetanda chini ya daraja.

Bwawa la maji limetandwa kwa utulivu, huku mitambo ya umeme ikiwa imezamishwa ndani ya maji, na mingine imesimama pembezoni mwa bwawa hilo, likiwa katikati ya eneo lenye uoto wa asili na miti mingi, ambapo mazingira yanaonyesha muunganiko wa teknolojia ya umeme, na uhifadhi wa mazingira, kwa huduma endelevu ya nishati hii muhimu.

Nguzo moja ndefu ya umeme imesimama imara pembezoni mwa nyumba, imebeba nyaya nyingi nene, zilizopangwa kwa ustadi zikisambaza nishati hii kwa usalama katika makazi ya watu na jamii kwa ujumla.

Katika hafla fupi ya madera wa bodaboda wa farasi, pikipiki zimepangwa kwa mpangilio safi ,huku waendesha bodaboda wakiwa wamesimama kwa nidhamu, wakisikiliza kwa makini hotuba ya kiwahamasisha kuhusu usalama na huduma bora za usafiri.

Gari la taka limesimama pembezoni mwa barabara ya mtaa ,watu waliovaa glovu wamepanda juu wanapanga kwa uangalifu kila aina ya taka tayari kupelekwa katika eneo la usimamizi mkuu, huku wengine wakiendelea kuwasili wakishiriki jukumu la kulinda afya na usafi wa jamii.

Watui wachache wanafanya kazi kwa bidii wakitoa taka kutoka ndani ya uzio uliowekwa katikati ya maduka ya biashara, wanatumia makoleo na majembe kuzikusanya kwa umakini, tayari kuzipeleka katika eneo maalumu la usimamizi wa taka.

Vifaa vya kuhifadhi taka vimewekwa imara tayari kutunza uchafu na kuimarisha mandhari safi yenye kuvutia na kuzuia maradhi ya mlipuko yatokanayo na utupaji taka ovyo kwa jamii. Hali inayoashiria usimamizi safi wa taka wenye ubora wa hali ya juu.

Watu waliovalia sare na glovu, wanashirikiana kwa bidii katika eneo lenye taka nyingi, wengine wakitumia majembe kuzikusanya kwa umakini, huku gari la taka likiwa limesimama imara, tayari kwa usafirishaji salama katika eneo muhimu la usimamizi.

Ndani ya jengo lenye vyumba vingi mabomba yameunganishwa kwa mpangilio bora wa kisasa yakielekeza maji taka kwa ufanisi hadi kwenye mfumo wa usafirishaji. Hali inayoashiria usimamizi makini wa mazingira ya mijini.

Vyoo vinavyo hamishika vya kisasa vimewekwa kwa uimara katika ya eneo lenye nyasi fupi na miti ulioshamiri kwa kijani kibichi, vikichangamana vyema na mazingira ya usafi na heshima ya usimamizi bora wa taka.

Gari la katapila limepaki pembezoni mwa mfereji wa maji unaoandaliwa kwa ajili ya kupitisha mabomba ya kisasa. Kwa mbali mti mrefu na majengo ya kisasa vimesimama kwa utulivu, huku wapita njia wakipita taratibu kandokando ya eneo hilo la kazi , mazingira yanayoonesha maendeleo ya huduma za maji yanayozingatia teknolojia na ustawi wa jamii.